Hii picha inaoneshesha daktari ambaye anashughulikia mgonjwa katika hospitali. Daktari amebeba dawa kwa mkono akishughulikia mgonjwa .naona mgonjwa .

Huku tunaona daktari akiwa anamshughulikia mjamaa mmoja ambaye anaonekana ako mgonjwa sana. Tunaona daktari ako kudunga sindano mgonjwa huyu.

Picha hili linaonekana ya kwamba Kuna watu wawili ambao wanazima moto , kunaonekana huku kumewaka moto sana, kunaonekana ni msituni ambapo imechomekana.